Kwenye ukuta mweupe kuna maandishi madogo ya rangi ya samawati.

Bustani hili la kupendeza, lina mti mweupe mbele yake kuna tanki jeusi.